Zao la biashara aina ya nyanya, nyanya zikiwa zimestawi vizuri na kuiva vizuri, zikiwa zimevunwa na kuwekwa kwenye matenga, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Nyanya hizo zinaonekana zimelimwa katika shamba ambalo lina rutuba nzuri.

Zao la biashara ambalo ni nyanya, watu ambao wakiwa wamekaa wakiwa wanaziweka hizo nyanya kwenye matenga kwa ajili ya kuingia sokoni. Nyanya hizi hutumika kwa ajili ya kiungio katika mboga.

Kilimo cha biashara, ambapo mazao hayo yakiwa yamepandwa kwenye mfumo wa matuta, matuta hayo yamepangiliwa vizuri, ambayo yanasaidia umwagiliaji na kusaidia kilimo hicho kuwa kikubwa sana.

Zao la biashara aina ya papai. Papai zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa zikiwa zinastawi vizuri, na mkulima akiwa anaenda kuziangalia kwa ajili ya kutazama kama ziko tayari kuingia sokoni na kuangalia zinaendeleaje.

Zao la biashara ambalo ni nyanya, nyanya hizi ni mbichi ambazo zinakuwa zimeoteshwa katika shamba na mabomba ya maji yakiwa yamepita na kumwagilia ili ziweze kustawi vizuri na baadae ziweze kuingizwa sokoni.

Zao la biashara aina ya kahawa, wanawake wawili wakiwa shambani wakiwa wanavuna kahawa hizo ambazo zimeiva vizuri, ili ziweze kuchakatwa vizuri na hatimaye ziweze kuingia kiwandani na pia ziingie sokoni.

Mashine ya shambani ikiwa inaaongozwa na mtu mmoja, ikiwa inasaidia kupunguza kazi kwa sababu inasaidia kutoka majani yaliyokuwa yamejaa shambani huko.

Dimbwi kubwa la maji likiwa na mimea ambayo inaelea, pia inaweza kuwa na wanyama ambao wanaishi humo ndani ya maji, pia dimbwi hilo linapatikana ndani ya msitu ambao pia kuna nyaya za umeme zimepita.

Mto ukiwa umepita katikati ya msitu.

Kilimo ambacho kinatumia sayansi ya umwagiliaji, Ambapo mimea mbalimbali inakuwa imepangiliwa vizuri kwenye mabomba tofauti tofauti, Ambapo inakuwa inasaidia mimea hiyo kumea kwastawi wa hali ya juu.

Kilimo cha viwandani ambapo wakulima watatu wakiwa shambani wakiwa wanayakagua makabichi yaliyopo shambani, na kutazama kama yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani na baadae yaweze kupelekwa sokoni.

Kilimo kinachotumia mfumo wa umwagiliaji, ambapo bomba kubwa likiwa limepita shambani, likiwa lina matobo madogomadogo kwa ajili ya kutolea maji kumwagilia mahindi yaliyoko shambani na kufanya mahindi yastawi vizuri.

Kilimo cha ufugaji ambapo mfugaji akiwa anachunga mbuzi, akiwa amemshikilia mbuzi mmoja akiwa anamkagua, na wengine wakiwa wanaendelea kula majani katika eneo ambalo kuna mahindi.

Kilimo cha ufugaji, ambapo mbuzi wawili wakiwa wamefugwa katika eneo lao ambalo ni zizini, wakiwa wanakula majani, huku wakiwa katika eneo ambalo ni la wazi.

Kilimo cha mbegu ambapo mbegu tofautitofauti zimehifadhiwa katika mifuko ambazo zinakuwa zimehifadhiwa sehemu ambayo sio rahisi kuharibika na pia zinasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao mbalimbali.

Kilimo cha mbegu, ambapo mbegu tofautitofauti zikiwa katika duka, zikiwa zimepangiliwa vizuri; ambazo zimetunzwa vizuri ili baadae ziweze kutumika kwa ajili ya kupandwa shambani, ili kuweza kukuza kilimo.

Kilimo cha mbegu ambapo matuta mengi yametengenezwa, na mabomba yakiwa yamepita katikati ya hayo matuta, pamoja na hizo mbegu kuoteshwa juu ya hayo matuta ili kusaidia ustawishaji.

Daktari wa wanyama ambae ni mwanaume akiwa ameshikilia kifaa mkononi pamoja akiwa amevaa miwani, akiwa amemshika paka akiwa anamkagua ili aweze kujua uyo paka yupoje na afya yake ipoje.

Wanyamapori aina ya twiga, mwanaume mmoja akiwa amevalia barakoa na akiwa amevaa kofia, akiwa amemshikilia twiga puani. Twiga ni wanyama ambao wana muonekano mzuri na ni warefu sana, wanatembea wakiwa wananengua na ngozi yao ikiwa ni ngozi ambayo ina madoadoa.